Kompyuta mpakato imewekwa katikati ya meza ya mbao huku neno e-learning likionekana wazi kwenye skrini yake. Nyuma ya kompyuta kuna mduara wa picha ndogo zinazohusiana na teknolojia na elimu, kama vile wingu , gear na kofia ya kuhitimu.

Msichana mwenye nywele zilizosokotwa. Amevalia miwani ya duara na koti jeusi. Amesimama kaitumia kompyuta kibao. Anaonekana kuzingatia sana skirini , huku vidole vyake vikiteleza juu yake.

Wasichana wawili wenye tabasamu angavu wamekaa pamoja mezani. Mbele yao kuna kompyuta ndogo iliyo wazi ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi pamoja. Inawezekana wako shuleni au katika kituo cha kujifunzia.

Mwanafunzi anaonekana akishiriki katika darasa la mtandaoni. Akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo iliyo wazi. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha mbele ya ubao mweupe. Mwanafunzi huyo anaandika madokezo kwenye daftari lake. Akitumia kalamu, huku vitabu vingine vikiwa vimewekwa karibu naye.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizofungwa ameketi mezani, akijishughulisha na kazi ya shule. Anatumia kalamu kuandika kwenye daftari lililowekwa juu ya kompyuta kibao, huku akiegemeza shavu lake kwenye mkono mmoja.

Mwanaume aliyevalia miwani na shati la buluuu, ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anaandika kwenye daftari. Macho yake yameelekezwa kwenye skirini ya kompyuta, ikionyesha umakini wake katika kazi anayoifanya.

Msichana mchanga ameketi mbele ya kompyuta mpakato akishiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Amevaa vipokea sauti na anaonekana akiandika madokezo kwenye daftari lake akifuatilia kwa umakini mijadala inayofanyika kwenye skrini.

Mandhari haya yana vifaa mbalimbali vya kisasa vya kujifunzia vikiwa vimepangwa pamoja; ikiwemo kompyuta mpakato iliyo wazi na vitabu viwili vikubwa. Kuna watu wawili wadogo waliochorwa, mmoja ameketi juu ya kitabu akitumia kompyuta ndogo na mwingine amesimama mbele ya kompyuta mpakato akishikilia penseli kubwa.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizofungwa anatabasamu nzuri usoni mwake, akitoa hisia ya furaha na udadisi. Macho yake yanang'aa kwa bashasha. Akitazama moja kwa moja mbele yake.

Mwanamke ameketi kwenye meza ya jikoni, akitumia kompyuta mpakato. Anonekana kuzingatia skrini, huku akifanya kazi au akiangalia kitu fulani mtandaoni. Jikon linaoenkana kuwa la kisasa, likiwa na vifaa safi na vilivyo pangwa vizuri.

Msichana ameketi mbele ya kompyuta mpakato akishiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akiongea akifundisha na kutumia ishara za mikono.

Kompyuta mpakato imefunguka kama kitabu uku kurasa nyingi zikienea kutoka upande wake wa kushoto, kutoka kwenye sckini ya kompyuta kama mawimbi ya habari na ishara mbalimbali kama vile alama za Dola chachi na picha za upongo zinatoka na kusambaa angani

Katika chumba chenye mandhari ya kisasa, kikundi cha watoto kinajaribu vifaa vya uhalisia pepe. Mtoto mmoja katikati ana tabasamu kubwa usoni mwake akionekana kufurahishwa sana na uzoefu huu mpya wa kidijitali.

Mikoni miwili inachapa kwenye kibodi cha kompyuta mpakato. Vidole vimepumzika kwenye vitufe, vikionyesha kasi na umakini wa kuchapa. Skirini ya kompyuta inaonekana ikiwa na nyaraka au tovuti wazi.

Mwanafunzi anakaa mbele ya kompyuta akifuatilia mkutano wa video. Skrini kubwa ya kompyuta inaoonyesha washiriki mbalimbali wa mkutano huo, huku baadhi yao wakionekana kupitia kamera. Mwanafunzi huyo ameweka kitabu chake wazi mezani akionekana kuchukua maelezo au kufanya kazi zake za shule.

Kijana ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akivaa vipokea sauti masikioni. Amevalia koti jekundu lenye kofia, na maandishi class of twenty eighteen yameonekana mgongoni mwake. Anaonekana akizingatia jambo fulani kwenye skrini ya kompyuta.

Msichana ameketi mbele ya kompyuta mpakato akitumia kipanya huku vitabu na vifaa vingine vya masomo vikiwa vimetandazwa mezani. Kompyuta hiyo inaonyesha video inayoonekana kama maelekezo au kozi ya mtandaoni. Mazingira haya yanaashiria kujifunza kwa umakini kupiti vifaa vya elektroniki.

Kwenye meza safi. Kompyuta ndogo imewekwa wazi ikiwa na skrini inayotazamana na vitabu vilivyopangwa vizuri pembeni yake. Mrundiko wa vitabu vinne vyenye kurasa za rangi tofauti umewekwa kando ya kompyuta vikiashiria mchanganyiko wa masomo wa kitamaduni na kidijitali.

Kikundi cha watoto wanne wamekaa kwenye meza ndefu. Kila mmoja akiwa na tabuleti yake. Wote wamevaa barakoa usoni wakiashiria tahadhari za kiafya. Watoto hawa wamejikita kwenye tabuleti zao wakionekana kujifunza au kucheza. Mazingira haya yanaweza kuwa darasa la kisasa au kituo cha kujifunzia ambapo teknolojia inatumika.

Watu wawili wamekaa wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta dogo. Mwanamume ameshika kikombe akiandika kwenye daftari lililowekwa mbele ya kompyuta yake. Mwanamke ameketi kando yake, akiangalia kompyuta yake huku akishika kikombe kingine.

Mvulana mchanga ameketi mbele ya kompyuta ya mezani, akihudhuria darasa la mtandaoni. Mwalimu wa kike anaonekana kwenye skrini ya kompyuta, akitoa somo au mwelekezo. Dawati limepangwa vizuri na kuna vitu kadhaa vikiwemo mimea midogo na vifaa vya ofisi.

Msichana mchanga anaketi mezani, akitazama skirini ya kompyuta. Anaonekana akifuatilia darasa la mtandaoni au kikao cha video, huku mwalimu akionekana kwenye skirini. Dawati lake limepangwa vizuri na kuna vitabu na vifaa vingine vya kujifunzia.

Mwanafunzi anaonekana akichukua maelezo kwenye daftari lake huku akitazama mhadhara wa mtandaoni kupitia kompyuta yake ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Mwanamke anasoma na kuandika huku akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Amevalia miwani na anatabasamu akionyesha utulivu na umakini. Hali hii inaashiria mazingira ya kazi au kujifunza nyumbani ambapo teknolojia inatumika kwa ufanisi.

Mwanamke mwenye nywele fupi zilizokunjwa, ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Amevalia sweta ya rangi ya kijivu isiyokolea na shati ya buluu. Anaonekana akijishughulisha na kazi. Mkono wake mmoja umeshika kalamu akiiweka kwenye daftari huku mwingine ukiwa umeshika kidevu chake.

Msichana mchanga ameketi mbele ya kompyuta ya mezani; akizingatia skrini. Amevaa miwani na vipokea sauti vya masikioni, akionyesha kuwa anafuatilia somo au maudhui. Hali hii inaashiria kujifunza kwa mbali au matumizi ya teknolojia kwa ajili ya elimu.

Mwanamke ameketi mbele ya skrini kubwa akishiriki katika mkutano wa video na watu wengi ambao nyuso zao zimeonekana kwenye skrini. Chini ya skrini kuna kompyuta ndogo iliyo wazi ikiashiria kuwa anatumia vifaa vingi kwa ajili ya kazi au masomo.

Mwanamke anatoa mada mbele ya ubao mweupe mwenye orodha. Pembeni yake kuna kompyuta mpakato iliyo wazi huku vitabu vikionekana vikitoka kwenye skrini yake. Vipengele vingine vya elimu na biashara kama vile kalamu, chati ya pai na vizuizi vidogo vimepangwa karibu na kompyuta.

Mtu anatumia kompyuta ndogo ya fedha, huku kidole chake kikiwa kimeelekezwa kwenye skirini. Mkono mmoja unashikilia skirini na mwingine unatumia kipanya cha kompyuta, ikionyesha mwingiliano na kifaa hicho.

Kundi kubwa la watu limekusanyika ndani ya chumba. Wameketi kwenye viti kuzunguka meza ndefu. Wengi wao wameelekeza macho yao mbele , ambapo kuna skirini ya projector inayoonyesha wasilisho.

Jengo kubwa lenye ghorofa kadhaa linaonekana likiwa na nguzo nyeupe na balconisi ndefu paa lake lina mnara mdogo juu yake na kuna bustani safi ya kijani mbele ya jengo arthi karibu na jengo linaonekana kuwa na unyevunyevu kidogo pengine kutokana na mvua.

Kijana mmoja ameketi chini sakafuni akijikita katika kusoma kitabu kikubwa alichokishika mikononi mwake. Amezungukwa na rafu ndefu zilizojazwa vitabu vingi vya aina mbalimbali zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa machapisho.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya gorofa vikiwa vimetengenezewa kwa mbao nyepesi. Kila kitanda kimefunikwa na chandarua cheupe kuashiria kinga dhidi ya wadudu. Kati ya vitanda hivyo, kuna benchi ndogo ya mbao yenye rangi ya samawati.

Waogeleaji kadhaa wakiwa wamejiandaa kuanza mashindano ya kuogelea, wameshimama kwenye sehemu ya kuanzia karibu na bwawa la kuogelea. Wakiwa wamevalia nguo zao na kofia za rangi ya buluu. Watu wengine wanaonekana kwa mbali wakishuhudia tukio hilo, wakionyesha kuwa ni mashindano au mafunzo.

Chumba cha kusomea kilichopangwa vizuri chenye madawati mengi ya mbao na viti jeusi. Kila dawati lina kigawanyaji kinachotoa nafasi ya faraga kwa kila msomaji. Dirisha kubwa lenye mapazia ya samawati linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani ya chumba hicho.

Meza ndefu ya maabara iliyojaa vifaa vya glasi vinavyotumika kwa majaribio ya sayansi. Kuna sinki na bomba katikati ya meza likiashiria nafasi ya kufanyia kazi kwa usafi na usalama.

Watu wameketi kwenye viti vya buluu ndani ya darasa wakimsikiliza mmoja wao anayetoa mada mbele. Skrini kubwa imewekwa ukutani ikionyesha wasilisho la kielektroniki. Mazingira haya yanaashiria mkutano au darasa.

Mwanamke aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi amesimama karibu na rafu za kitabu akisoma kitabu. Rafu hizo zimejaa vitabu vya aina mbalimbali zikionyesha wingi wa maarifa.

Katika chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Mwanamke amekaa kwenye kitanda cha juu akitumia simu yake. Rafiki yake amesimama karibu naye, akitazama simu yake pia. Kabati la rangi ya kijani lililo wazi linaonekana nyuma yao likiwa limejaa nguo na vifaa vingine.

Ukumbi huu wa mazoezi una mashine kadhaa za kukimbilia zilizopangwa kwa utaratibu. Zikisubiri watumiaji. Kila mashine inaonekana kuwa ya kisasa, ikiwa na viashiria vya kielektroniki. Madirisha marefu na yenye umbo la kipekee yanaruhusu mwanga mwingi kuingia. Yakiongeza uzuri wa chumba.

Hili lina madawati mengi ya mbao na viti yaliyopangwa kwa mistari, yakisubiri wanafunzi. Ubao mweusi umewekwa mbele ya darasa, ukiwa tayari kwa mwalimu kuandika. Madirisha kadhaa yanaonekana yakiruhusu mwanga kuingia ndani kuashiria mazingira rahisi ya kujifunzia.

Chumba hiki kina madawati mengi yaliyopangwa kwa utaratibu kila mja likiwa na kompyuta na kiti chake watoto wakiwa wamevalia sare za shule wamekaa mbele ya kompyuta hizo wakionekana kjifunza au kufanya mazoezi.

Chumba kikubwa kilicho na meza na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Kuta za chumba zimepakwa rangi nyeupe na buluu, zikipa nafasi hiyo muonekano safi na wa utulivu. Taa za dari zinaangazia eneo lote na madirisha kadhaa yanaonekana yakiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Ukumbi mkubwa wa mkutano, ulio na viti vingi vyeusi vilivyopangwa kwa safu ndefu. Mbele ya ukumbi, kuna jukwaa dogo lenye skrini nyeupe yenye makadirio na mapambo mekundu nyuma yake. Taa za juu zinaangazia ukumbi mzima, zikiufanya uonekane mwangavu na tayari kwa ajili ya tukio.

Darasa tupu lenye viti na meza za bluu zilizopangwa kwa mistari. Madawati na viti hivyo vimetegenezwa kwa chuma na mbao vikisubiri wanafunzi. Madirisha makubwa yanaonekana yakiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba.

Kikundi cha wasichana wenye furaha wakiwa wamevalia sare nyekundu na fupi nyeusi. Wakifanya pozi la ushangiliaji. Wengi wao wameshika pamba nyekundu mikononi mwao wakiashiria shughuli za kuhamashisha.

Chumba kikubwa kilichojaa kompyuta zilizopangwa kwenye meza ndefu. Kila meza ina kompyuta na kibodi yake zikionekana zimetayarishwa kwa ajili ya matumizi. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa kutosha ndani ya chumba na taa za juu pia zinasaidia kuangaza eneo lote. Hali hii inaashiria maabara ya kompyuta au darasa la teknolojia.

Bweni lenye vitanda vingi vya ghorofa vimepangwa kwa safu. Vitanda hivyo vimetegenezwa kwa chuma na baadhi zimefunikwa kwa shuka nyeupe, vikionyesha kuwa tayari kwa matumizi. Madirisha kadhaa yanaonekana yakiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba.

Katika maabara kubwa yenye mwanga wa kutosha wanafunzi kadhaa wamevaa makoti meupe ya maabara, wamesimama kwenye meza ndefu zenye vifaa za majaribio wakionekana kufanya kazi kwa umakini.

Kijana mmoja akiwa amebeba mkoba mgongoni na kushikilia vitabu vichache. Anachagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu vingine. Mikono yake imeelekezwa kwenye vitabu. Akionyesha umakini katika kuchgua anachokitafuta.

Msichana mchanga akiwa amevaa miwani ya usalama, anashika chombo cha maabara, chenye kimiminika chekundu. Anaonekana akimiminia kimiminika hicho kutoka kwenye chombo kimoja kwenda kingine. Akifanya jaribio la kisayansi.

Kikundi cha watu wamesimama wakiandaa chakula .Wakishughulika na karoti na vyombo vingine vya kupika. Mmoja wao anatumia kifaa cha kumenya karoti huku wengine wakishikilia sahani na vyombo vingine. Wengine wanaonekana wakisaidia kuandaa chakula kwa bidii.

Mwanaume amesimama juu ya rundo la mawe makubwa, akitazama mbele kwa kujiamini huku akiwa ameinua mikono yake miwili. Ametabasamu kidogo, akionyesha furaha au kuridhika na mandhari iliyomzunguka.

Watu wawili wameketi kwenye jukwaa lenye ngazi nyekundu likipambwa kwa mapambo ya puto na nyota. Mmoja wao amevaa mavazi ya kitamaduni, mwingine amevaa hijab na vazi la rangi ya manjano na buluu.

Watu watatu wamekusanyika karibu na beseni kubwa la kijani liliojaa vipande vya nyama mbichi. Wanaonekana wakikata na kuandaa chakula huku mwanaume mmoja akiwa amevaa kofia na miwani ya jua.

Mwanamume ameketi kwenye sofa jeupe akisoma kitabu kwa umakini. Amevalia shati la bluu, suruali nyeusi na viatu nyeusi. Anazungukwa na rafu ndefu za vitabu zilizojaa zikionyesha kuwa yuko ndani ya maktaba.

Watoto wawili wanacheza kwenye mkeka wa rangi ya samawati na njano, huku mmoja wao akiwa amelala chali. Viatu viwili vya mtoto vilivyo na miguu bandia, vimetawanyika karibu nao. Mpira mdogo wa machungwa unaonekana karibu na watoto, ukiashiria mazingira ya kucheza.

Msichana mdogo mwenye tabasamu nzuri ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na sura ya furaha. Amevaa shati lenye milia na suruali yenye nukta akionekana akichagua kitabu kwenye rafu ndefu iliyojaa vitabu.

Mwanamke na mtoto mdogo wameketi kwenye meza ya kijani wakishirika katika shuhulli ya kujenga minara kutumia kizuizi. Mwanamke huyo akionekana kama mwalimu au msaidizi anatabasamu la kupendeza na anamwangalia mtoto huo kwa shauku.

Msichana mchanga mwenye tabasamu zuri ameketi mbele ya komputa ndogo akionekana akitumia lugha ya ishara. Anaweka dole gumba lake juu likionyesha ishara ya sawa au vizuri huku mkono wake mwingine ukiwa wazi chini yake.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wameketi pamoja kwenye meza wakishiriki katika shuguli ya kujifunza. Manamke huyo amevaa miwani na shati la waridi akionekana akielekeza au kufundisha huku akishika kifaa cha kufunzia kilicho na vigae vidogo.

Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akijikita katika kusoma kitabu kilicho wazi mikononi mwake. Amevalia shati lenye michoro mbalimbali na nyeusi, akionyesha utulivu wake. Kwa nyuma, rafu ndefu zimejaa vitabu vya aina mbalimbali, zikiashiria maktaba au duka la vitabu.

Mwanamke aliyevaa kitenge chenye maua ya rangi ya machungwa na skafu nyeupe anatumia vidole vyake kufundisha hesabu au vishara fulani kwa mtoto mdogo aliye mbele yake. Mtoto huyo, akiwa amevaa shati la kijivu, anamuiga mwanamke huyo kwa kuinua vidole vyake pia, akionyesha kushiriki na kuelewa.

Msichana mdogo mwenye nywele za kahawia anajishughulisha kikamilifu na kitabu kilicho mbele yake. Vidole vyake vidogo vimetulia kwa umakini kwenye kurasa, akifuata maneno kwa makini. Uso wake unadhihirisha utulivu na umakini mkubwa; akisoma kwa bidii na kujifunza.

Msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu na mwanaume mzima wanashiriki kwa furaha katika shuguli ya uchoraji, msichana akiwa amevaa aproni ya njano anatumia brashi kuchora kwenye tarubai iliyoko mbele yake huku mwanaume akitabasamu na kumwangalia kwa makini.

Watoto kadhaa wamejikita katika shughuli za kujifunza darasani, wakitumia kalamu na vitabu vyao. Msichana aliye mbele amevaa kifaa cha kusikia kwenye sikio lake, akionyesha utofauti wa wanafunzi.

Mwanamke anaonekana akimsaidia mtoto mdogo kuweka kifaa cha kusaidia kusikia sikioni mwake. Mtoto anaonekana akitazama mbele kwa makini huku kifaa hicho kikiwekwa. Dawati iko mbele yao likiwa na daftari na vitabu vingine ikionyesha mazingira ya kujifunza.

Watu wawili wanashiriki katika zoezi la uchoraji huku mmoja akionekana akichora kwenye tarubai iliyosimama. Mtu mmoja akionekana mwanafunzi ana tabasamu pana na anashikilia burashi akichanganya rangi kwenye pallet .

Mtoto mdogo mwenye nywele za dhahabu ameketi kwenye mpira mkubwa wa buluu akicheza na wanawake wawili waliokaa pande zake. Wanawake hao, mmoja akiwa amevaa koti jeupe na la kidaktari na mwingine fulana ya kijivu. Wanatabasamu na kumshika mkono mtoto huyu.

Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu na mguu wa bandia wa rangi ya waridi na buluu ameketi chini akijenga mnara wa vizuizi vya mbao. Anazingatia sana kazi yake huku akiweka kizuizi kimoja juu ya kingine.

Mwanaume mwenye ndevu amevalia miwani ya jua na vipokea sauti masikioni, ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta. Anaonekana kuzingatia skrini huku mikono yake ikiwa juu ya kibodi.

Wanaume wawili wamekaa meza moja, wakitumia kompyuta ndogo. Aliye upande wa kulia, anatabasamu kwa furaha. Wote wanaonekana wamejikita kwenye shughuli wanayoifanya na kompyuta hiyo, labda wakishirikiana au wakifurahia jambo fulani mtandaoni.

Mwanamume amekaa akichora kwenye tarubai iliyowekwa kwenye msimamo akiwa na mkono wake ukishika brashi. Ametundika leso la bluu shingoni na anaonekana akizingatia kazi yake ya sanaa. Karibu naye mwanamke ameketi akishikilia brashi nyingine akionyesha kuwa huenda wanachora pamoja.

Watoto wanakaa kwenye meza mbili zilizounganishwa. Wakicheza na vitu vidogo vilivyotawanyika juu yake. Mwalimu wao anatabasamu kwa furaha akiwa ameketi kati kati yao. akionyesha mazingira ya kujifunzia yenye furaha na ushirikiano.

Kijana ameketi mezani akisoma kitabu cha herufu nundu. Mbele yake kuna kitabu chenye kurasa zenye maandishi ya herufu nundu ambacho anakisoma kwa kutumia mikono yake. Nyuma yake, watu wengine wanaonekana wakifanya kazi zao katika eneo ambalo linaonekana kama maktaba au chumba cha kusomea.

Kijana ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akitumia kifaa cha kusaidia kusikia. Anaonekana akizingatia kile kinachoendelea kwenye skirini ya kompyuta, labda akisoma au kufanya kazi.

Mvulana mdogo ameketi kwenye kiti maalum, akiwa na kitabu cha mazoezi mbele yake. Anaonekana akitafakari au kufikiria jambo fulani, huku mkono wake ukiwa kinywani. Mbele yake kuna daftari lilio wazi na penseli chache, zikionyesha kuwa anafanya masomo.

Mwalimu anaongea na mwanafunzi wake, akimwelekeza kwa ishara za mikono. Wanafunzi hawa wamevaa sare zinazofanana na wote wamewekwa vifaa vya sauti masikioni. Wanafunzi wanaonekana wanamwangalia mwalimu wao kwa makini wakifuatilia maelekezo anayowapa.

Kikundi cha watu wakiwa wamekaa kwenye meza, wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Wanawake wawili wanaonekana kutumia ishara mikononi mwao huku mwanaume akiwatazama kwa makini. Mbele yao kuna kompyuta mpakato na vitabu kuashiria mazingira ya kujifunza au mkutano.

Msichana mchanga ameketi mezani, akitumia kompyuta kibao, amevalia vipokea sauti vya samawati kichwani, akionyesha kuwa anasikiliza kitu au anazingatia kazi yake. Hali hii inaashiria msichana huyu akijifunza au kufanya kazi kwa kutumia teknolojia, labda darasani au katika mazingira ya kujifunza.

Kikundi cha watoto wanne na mkufunzi mmoja wanaonekana ndani ya bwawa la kuogelea. Kila mtoto na mkufunzi wanashikilia bodi la kuogelea lenye rangi ya buluu juu ya vichwa vyao. Wanaonekana wenye tabasamu na furaha nyingi.

Mtoto mwenye tabasamu la furaha anatembea kwa kutumia kifaa maalum cha kumsaidia kinachoonekana kuwa cha kisasa. Amevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi akionekana kufurahia muda wake nje.

Watoto kadhaa wamekaa kwenye viti vidogo wakizunguka mwalimu wao, wakiunda duara kwenye zulia la buluu. Mwalimu mmoja ameketi katikati, akiwapa watoto uangalifu wake kamili. Watoto wengine wamesimama karibu na ubao wa michoro, wakishiriki katika shughuli fulani.

Mwalimu mwanamke ameketi mezani na mtoto mdogo wakike wakishiriki katika shughuli ya kujifunza. Mwalimu anashikilia kadi yenye picha huku mtoto akielekeza kitu kwa kalamu.

Mvulana mchanga mwenye nywele za dhahabu anacheza kinanda kwa furaha kubwa. Anatabasamu kubwa likifichua baadhi ya meno yake yanayokosekana, na amevaa fulana nyeupe na fulana nyekundu isiyo na mikono. Mikono yake imewekwa juu ya funguo za kinanda akionyesha kuwa anafurahia muziki.

Wanawake Wawili wamesimama wakiangalia kitabu au karatasi huku wakionekana kujadili jambo fulani. Wote wawili wanaonekana kuzingatia kile wanacho kiona wakijifunza au kufanya kazi pamoja.

Wanaume wawili wameketi ndani ya nyumba mmoja wao akiwa kwenye sofa na mwingine kwenye kiti cha magurudumu. Mwanaume aliyekaa kwenye sofa anashikilia na kuandika kwenye ubao mweupe huyu mwenzake akimtazama kwa umakini. Wote wanaonekana wakishirikiana katika shughuli fulani ndani ya chumba hicho.

Vijana wanne wenye umri mdogo wamevalia sare za shule, zikiwemo shati za bluu na kaptura au sketi ya rangi nyeusi. Mmoja wao ameka kwenye kiti cha magurudumu, huku wengine watatu wamesimama karibu naye.